Taasisi ya elimu ya watu wazima imeandaa madarasa ambayo watu huyatumia kwa ajili ya kujifunza. ndani ya chumba hiki wamo wanawake kwa wanaume waliokaa kwenye madawati, na mwalimu wao amesimama karibu na baadhi ya wanafunzi hao akiwaelekeza na kufuatilia kwa ukaribu.

Watu wazima kadhaa wapo ndani ya chumba chenye meza kubwa na ndefu waliokaa kwa mkao wakuizunguka, huku wakiwa wamekalia viti vyambao na vyeupe vya plastiki, wanajadili juu maswala mazima yahusuyo elimu ambayo inawagusa moja kwa moja na kikao hiki kitawasaidia kufikia mhafaka utakaopelekea kuanza utekelezaji wa malengo yao, katika chumba hiki kuna viti vingine vingi vilivyo pandiana ambayo haviajkaliwa.

Watu wazima wako darasani wakipata mafunzo yao maalumu, ambayo yameandaliwa ili kuwasaidia. Wengi wa wanafunzi hawa ni wamama, ambao pengine katika wakati ambao walipaswa kusoma hawakubahatika au walikatizwa kwa sababu mbalimbali za kimaisha.

Shule ya chekechea imepambwa kwa michoro mbalimbalia ya katuni iliyopo mlangoni na ukutani ambayo inawavutia wanafunzi wadogo, yuko mwanamke alie simama kwenye ngazi zilizopo ambae anachungulia ndani kuona kinachoendelea, mazingira rafiki na salama kwa ustawi wa elimu hii ya awali ni muhimu kwa maendeleo ya ukuaji wa watoto.

Vitabu vinavyotumika na shule za msingi kwa ajili ya kujifunza somo la kiswahili vimewekwa kwa kubebana juu ya meza ndogo nyeupe, ni vitabu vya hadithi vilivyo na picha kwenye jarada lake la juu jina la mtunzi pamoja na kichwa cha hadithi inayopatikana humo vipo vyenye rangi ya pinki na zambarau.

Mwanamke mmoja ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi yupo darasani akiwa anafundisha. Amesimama mbele ya darasa akiwageukiwa wanafunzi ambao wamekaa kwenye viti vya mbao vyenye meza zake. Upo ubao wanaotumia kwa kuandika masomo mbalimbali, ili watoto hawa waweze kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu mwanamke katika shule ya msingi ameugeukia ubao mweusi na andika mifano ya kile anacho fundisha kwenye somo la kingereza, hii humurahisishia katika kuwasaidia wanafunzi wake waweze kuelewa kwa wepesi na haraka.

Darasa nadhifu katika shule ya msingi imepangwa vizuri na kufanya kila kilichomo kiweze kuonekana kiurahisi, viko viti vilivyounganishwa na vimeza vyake vidogo ambavyo vimewekwa katika mistari ya safu tano huku mbele kukiwa na meza ya mbao, mimbari pamoja na ubao mweusi wa ukutani na mwingine ukiwa pembeni ambao umefunikwa kidogo na karatasi kubwa ya ramani, chumba kina mwanga wa kutosha kwa sababu ya taa kubwa zikizowekwa kwa juu.

Mwalimu mmoja katika shule ya sekondari, amesimama mbele ya darasa akiwa na mfano wa umbo la mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa binadamu, anaoutumia kuwafundishia wanafunzi katika somo la sayansi au biolojia. Amevaa suti nyeusi na miwani, huku akiunyanyua mkono wake na kunyoosha kidole kuuelekea ubao.

Maktaba ndogo katika shule ya sekondari imejaa vitabu vilivyowekwa kwenye rafu iliyo karibu na ukuta, mwalimu wa kike amechuchumaa akichomoa kitabu kimoja wapo ili akitumie kufundishia. Uwepo wa vitendea kazi mbalimbali vinavyopatikana kwa urahisi katika mazingira ya kujifunzia, kunasaidia uelewa wa wanafunzi kwenye masomo yao.

Chumba kikubwa cha bweni katika shule ya sekondari kimepangwa vizuri kwa vitanda vya chuma vilivyotandikwa kwa mashuka ya pinki, kila kitanda kina magodoro matatu ambapo wanafunzi watatu wanalala hapo. Pamepakwa rangi ya bluu ukutani, na paa lake ni jeupe, huku taa inayowaka ikizidi kuling'arisha.

Wanafunzi wa sekondari waliovalia sare nadhifu wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wakifanya mtihani, wamekalia viti vya mbao na meza zake zimeshikizwa kwa mabomba membamba vyeusi, ni shule ya wasichana na sketi zao ni za rangi ya bluu shati na soksi nyeupe sweta za rangi nyekundu pamoja na viatu vyeusi.

Wasimamizi wakuu wa mitihani ya kitaifa wako kwenye moja ya shule za sekondari wakikabidhi bahasha zenye makaratasi yanayotumika kupimia wanafunzi. Wanawake wawili ambao ni walimu, wameshika mifuko ya bluu waliyoipokea kutoka kwa mwanaume. Wengine wameinama chini wakiweka vizuri maboksi ya bahasha zilizobakia, wakifanya maandalizi kwa ajili ya mitihani hiyo kuanza.

Walimu wawili wa kiume wamesimama wakipanga bahasha kubwa, zilizowekwa juu ya meza ndefu ya mbao. Wanafanya maandalizi kwa ajili ya wanafunzi kufanya mitihani yao ya mwisho ya kumaliza elimu ya sekondari. Nyuma yao kuna jengo la madarasa ya shule hiyo, lenye bustani ya maua machache kwa mbele.

watu wawali wako maktaba wakichambua vitabu, ili wakavitumie kwenye masomo yao, wasichana hawa wakike wa shule ya sekondari wamevalia sare nadhifu na kila mmoja yupo kwenye kabati la wazi mojawapo ndani ya chumba walichomo. rafu zimepangwa vitabu mbalimbali na pembeni zipo meza na viti zinazotumika na wote wanaosoma kwa faragha.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa umakini darasani wakimsikiliza mkufunzi wao aliyesimama mbele, wamekalia viti vya rangi ya kijani ambavyo vinavijimeza vyake vilivyounganishiwa hapo hapo juu wameweka vitabu, madaftari na makaratasi wanayoyatumia kwenye masomo yao.

Wanafunzi wa chuo kinachohusika na mambo ya urembo wapo kwenye chumba wakifunza kwa vitendo namna wanavyoweza kumnyoa mtu, wako wadada watatu na mmoja ndie aliyeshika mashine akimtaka nywele mwanaume mmoja aliyekaa kwenye kiti na kujifunika nguo maalumu ya kumzuia asichafuke.

Wanafunzi sita wa chuo kikuu wako kwenye majadiliano ya kimasomo ili waweze kukamilisha kazi ya kundi waliyopewa na mwalimu wao, wawili wamesimama na wanne wamekaa chini huku wakiitumia kompyuta mpakato waliyoishika, nyuma yao kuna mauwa yaliyokatwa vizuri pamoja na jengo lenye madirisha ya vioo.

Mkufunzi wa kike amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi waliokaa kwenye viti wakimsikiliza. Vhumba kina meza za kisasa nyeupe, pamoja na vifaa wezeshi vinavyosaidia elimu ya chuo kikuu itolewe katika ufanisi, unaotengeneza wanataaluma waliobobea na kukomaa.

Katika chumba kikubwa cha maktaba wanafunzi wengi wa chuo kikuu, wamekusanyika kwa ajili ya kujifunza zaidi. Wamekaa kwenye makundimakundi wakijadiliana kuhusu somo husika huku walimu wao wakiwa wamekaa mbele wakifuatilia zoezi hilo linavyofanyika, pembeni yao kuna rafu zenye vitabu ukutani pamoja na skrini nyeupe mbele yao iliyowashwa kwa kutumia projekta.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanafanya majadiliano ya kimasomo wakitumia kompyuta mpakato ambayo iko mbele yao juu ya meza, wawili wamesimama na wengine wa idadi hiyo hiyo wamekaa katika kundi lao, wako pia watu wengine wanaofanya zoezi hilo hilo ndani ya chumba kikubwa chenye mapazia nyuma yao.

Wanafunzi wa kinadada wa chuo katika maswala ya urembo, wapo darasani wakifundishwa kuhusiana na vipodozi mbalimbali. Mwalimu wao ameweka vifaa vya mfano mbele yao ili waweze kuelewa zaidi, wamevalia sare za fulana za rangi ya machungwa pamoja na nyeusi, huku mkufunzi wao akiwa ndani ya koti refu jeupe.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako darasani wakimsikiliza mkufunzi wao ambaye amesimama mbele. Chumba walimokaa kina vifaa vya kisasa ikiwemo madawati mazuri, mlango mkubwa na projekta inayotumika katika kufundishia. Wengi wa wanafunzi hawa, wana kompyuta mpakato ambazo wamezifungua.

Wanafunzi wakike kwa wakiume wako darasani wakipata maarifa katika chuo kikuu. Mhadhiri wao amesimama mbele akiwageukia na kudadavua kwa msisitizo. Elimu ya ngazi ya juu inasaidia kuzalisha wanataaluma mbalimbali wanaohitajika na nchi katika kila sekta kutokana na kada husika.

Wanafuzni wanne wa chuo cha ufundi, wameketi darasani na kuendelea na mazoezi kwa vitendo, ikiwa ni sehemu ya majaribio ya kupimwa kwao. Wanatumia vifaa vya kieletroniki ambavyo vipo juu ya meza ya kila mmoja. Vile vile wamevaa sare ambazo ni makoti yenye rangi ya bluu mkoleo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi yuko kwenye mazoezi kwa vitendo katika chumba cha darasa chenye vifaa mbalimbali vya kielektroniki, mbele yake iko simu aliyoifunua akiwa anaendelea kuitengeneza juu ya meza. Elimu ya aina hii ni mkombozi kwa wengi hususani kwenye kukabiliana na changamoto ya soko la ajira.

Wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya ufundi wako darasani wakifanya majaribio ya vitendo. Wamevaa sare za makoti ya bluu giza ikiwa ni utambulisho wao katika mazingira yao. Wawili ambao ni mwanamke na mwanaume, wamefungua simu na kuziweka juu ya meza wakiendelea kuzitengeneza.

Wanafunzi wanaosoma ufundi, wako kwenye chumba cha kujifunzia wakifanya mitihani huku kukiwa na mwalimu wao anayewaangalia akiwa amesimama. Wamevaa sare za makoti marefu ya bulu giza na kila mmoja yuko kwenye eneo lake la meza, na baadhi wakiwa na kompyuta mbele yao wanazozitumia.

Mwanadada mmoja aliyevaa kilemba na koti refu ambalo ni sare, amekaa kwenye chumba chenye vifaa vya kielektroniki, na anavitumia kujifunza kwa vitendo kama sehemu ya elimu yake ya masuala ya ufundi katika chuo. Taa zinazowaka zinamsaidia kuona vyema, hasa ukizingatia kuwa baadhi ya vifaa hivyo ni vidogovidogo sana.

Wanafunzi wa kiume wa chuo wanafanya majaribio ya vitendo katika kutengeneza vifaa vya kielectroniki. Kila mmoja ameshika simu yake na kuifungua ili aweze kuona namna anavyoweza kuirejesha au kuitengeneza. Mitaala ya elimu inayozingatia masomo ya ufundi ni muhimu kwa ajili ya kuongeza mianya ya ajira kwa vijana .